Hapa ni hospitalini na mgonjwa huyu anaonekana kuwa anasafirishwa kutoka upande moja wa hospitali kufikia nyingine. Wauguzi au wahudumu wako watatu wako hapa wakiwa tayari kumsukuma kwa kitanda.

Haya ni mandhari ya hospitalini, tunaona watu wazima wakiwa wamepanga foleni, ili wapigwe chanjo, wanapigwa kwe, karibu na bega yao, na wamevaa barakoa, huenda chanjo hili, ni la COVID nineteen .

Hapa ni mandhari ya hospitalini na tunaona wauguzi wamevaa viazi ya kujikinga mwilini kote naye mgonjwa amelazwa kwenye kitanda pengine akiugua ugonjwa wa kuambukizwa.

Mgonjwa huyu amelazwa hospitalini kwenye kitanda cha wodi. Blanketi yake ni ya rangi ya hudhurungi iliyofifia. Kwenye mkono wake kuna sindano inayotumika kupitisha dawa mwilini. Kando yake kuna mfuko wa rangi ya samawati ilio na virago vyake.

Poster au chati hii inaonyesha umuhimu wa kujifunika na chandarua ili kujjikinga na ugonjwa wa Malaria. Mama huyu anaonekana analala kwenye godoro na mwanawe chini ya chandarua.

Mandhari haya ni ya hospitali na kwenye kijumba hiki, kuna upasuaji unaendelea. Wauguzi na madaktari, wanatumia macho yao na tochi kuwasaidia kuona ndani. Wamevaa nguo zao za kazi, za kirasmi.

Haya ni mandhari ya hospitali na katika chumba hiki tunaona kuna upasuaji unaendelea. Kuna madaktari na nesi wanaotumia macho, tochi na pia hadubini ili waweze kufanya upasuaji huu, pia tunaona wengine kando wanajadiliana.

Gari hili ni la kampuni ya Amref na siku hii ni ya sherehe, ya kufungua gari hili kwa matumizi ya kliniki, inayoweza kufikia eneo mbalimbali, ambapo watu hawawezi kufikia hospitali.

GAri hili ni la kliniki linalosaidia wazazi kulea watoto wao wakiwa na afya njema. Tunaona wahudumu wakiwasiliana na wazazi, na huenda wameleta chanjo na kuangalia afya ya watoto.

Lori hii ina kambi ya matibabu ya watoto, aina ya Beyond Zero mobile clinic , na limerembeshwa na puto za rangi ya waridi, samawati, kijani kibichi, manjano na nyekundu. Tunaona wauguzi wako pale nje wakiwasubiria wateja.

Haya ni mandhari ya hospitali na kituo hiki ni cha kliniki ya watoto. Mtoto huyu amelalishwa kwenye kifaa cha mbao ili aangaliwe urefu wake. Kuna wauguzi watatu, wawili wanawake na mmoja mwanaume wanaosaidiana kufanya kazi hii.

Picha hii ina mswaki na dawa ya meno iliyoshikiliwa na mtu. Hii ni ishara ya kuonyesha usafi na afya ya kinywa. Ni muhimu kupiga mswaki takriban mara moja au mbili kila siku.

Picha hii inaonyesha mazingira ya hospitalini kwa daktari wa meno. Mteja huyu anaonekana kuwa amefurahia matibabu yake. Daktari anataka kutazama mdomo wake akitumia kioo na kitu cha kudunga meno au gamu.

Huu ni mfano wa kinywa kisafi, mtu huyu pengine hupiga mswaki kila siku meno yake yanaonekana ni meupe na katikati ya meno yake ya juu ya mbele kuna pengo moja.

Haya ni mandhari ya hospitalini hasa katika kliniki ya daktari wa meno. Hapa tunaona daktari na muuguzi wakimhudumia mteja huyu. Wamemfungua kinywa huku wakitumia torch ili waone ndani vizuri.

Haya ni mandhari ya dharura na maafa na tunaona maafisa wa dharura na maafa wakikimbia kuenda kufanya uokoaji. Wamevaa sare zao za rangi ya buluuna hudhurungi wakiwa wamevaa kofia za kujikinga vichwa.

Wanakijiji hawa wanaadhiriwa na mafuriko ya mvua. Tunaona mvua hii imeleta maji kufikia miguuni au mapaja ya watu hawa. Wanagonjea maafisa wa dharura na maafa waje kuwasaidia na kuwaokoa kutokana na janga hili.

Haya ni mandhari ya dharura na maafa, ambapo afisa waliovaa sare ya rangi ya nyekundu na nyeupe, wanamuokoa kijana mmoja, huku wakiwa wamemvalisha floaters ili asiangamie.

Mandhari haya ni ya makazi duni na wakazi hawa, wanaonekana wameathiriwa sana na mafuriko ya mvua. Ni wakati wa dharura na maafa na tunaona maafisa wakienda na mashua kuwaokoa watu.

Mandhari haya ni ya dharura na maafa . Tunaona maafisa wa dharura na maafa wakiwa wamevaa sare yao ya rangi ya nyekundu wakiwaokoa wanakijiji . Wanatembea kwenye maji iliyofunika miguu yao.

Haya mi mandhari ya dharura na maafa na tunaona maafisa waliovaa sare ya rangi ya nyeusi na kofia za njano, wakitoa mawe na uchafu huku wakijaribu kutafuta watu walioadhiriwa.

Katika picha hii kuna Lori kubwa ya WF aid ,ni la dharura na maafa na kando Yake tunaona mhudumu moja aliyevaa vesti ya kijani kibichi kinachong'aa na pia kuna mwanaume na mwanamke wanaobeba gunia kila moja wakipelekea chakula watoto wao.

Kwenye picha hii tunaona, kuna jengo lililowaka moto, huku mawingu ya moshi, yakijaa hewani. Pia tunaona maafisa wa dharura na maafa, waliovaa vesti za kijani kibichi, wakiwa hapo ili kuwaokoa wale walio ndani ya jengo hili. Pia kuna magari barabarani, na watu wengine wanatembea.

Mkulima huyu anaonekana kuwa anafanya ukulima wake kwa njia ya ustadi na nyanya zake zinaonekana kuwa na afya nzuri ingawa ardhi haina maji mengi. Pengine mkulima huyu amejua kutumia rasilimali ya maji vizuri .

Haya ni mandhari ya mji au kijiji karibu na jiji kubwa na tunawaona vijana upande huu na ule mwingine wa barabara wakisafisha. Wanatoa takataka kwa kutumia majembe kutoka kwenye mifereji ya maji taka. Tunaona wawili wakiwa pale chini wakitoa kwa kutumia reki au vifagio.

Hapa ni hospitalini na tunaona mlango wa kliniki moja uwazi. Pale ndani ya chumba kuna meza na kiti na hapa nje kuna kabati ya kuweka faili ya wagonjwa.

Hii ni kliniki, na huenda ni kliniki ya watoto kulingana na chati zilizo kwenye kuta. Pale nje, pia tunaonekana kisanduku ya rangi ya samawati ambayo pengine inabeba chanjo za kuwadunga watoto.

Chumba hili linaonekana kuwa ni la kliniki pengine ndani ya hopsitali kubwa au katika shule. Kliniki hii ina dawati na meza na lina kitanda ambapo mgonjwa anaweza kulala. Kwenye pande wa kulia kuna rafu ambazo zina faili na microwave .

Haya ni mandhari ya hospitali na jumba hili ni wadi ya kuhifadhi watoto. Ina vitanda vya kawaida sita na pia ina incubator ya kuhifadhi watoto waliozaliwa wakiwa wadogo au wakiwa na mashida tofauti.

Huku ni hospitalini na tunaona dawati au kabati iliyotengenezwa kwa plastiki na inatumika kwa manufaa ya kuweka dawa na faili za wagonjwa wanapo hudumiwa kutoka wadi moja hadi nyingine.

Mandhari haya ni ya hospitalini na katika stesheni hii, tunaona kuna madawa yamepangwa, mengine ni kama ya kupunguza vidonda ili kuleta usafi. Pia tunaona syringes zinazotumika kupeana dawa kwa njia ya misuli.

Hapa ni kwenye mahabara ya hospitalini na hapa damu, mkojo au kinyesi hupimwa ili kugundua pengine mgonjwa ameugua ugonjwa upi.

Haya ni mandhari ya hospitalini na hapa tunaona chachi na makasi ya aina fulani yanayotumika kukata chachi hii. Chachi hii ina matumizi kadhaa kama vile kufunga mkono au guu lililovunjika, pia inatumika kusafisha kidonda, na matumizi mengineyo.

Tangazo hili la health Jamaica, linaongea kuhusu umuhimu wa kuangamiza fikra za kujiharibu. Mkutano huu, utafanyika mwezi wa septemba tarehe 14 masaa ya jioni.

Mwanamke huyu anakaa amesononeka, huenda ana shida nyingi zinazomsumbua akilini. Ameshika kichwa huku akiinama na macho hayaonekani. Amekaa peke yake, mwanamke huyu anaeza furahia manufaa ya counselling .

Madada hawa wawili, wanaonekana wamesononeka, huku wakitazama kijiji cha makazi duni. Wanakanyaga takataka, na nguo zao ni chafu, pengine wametoroka nyumbani.

Mandhari ni ya hospitalini na katika picha hii kuna chanjo ya BCG, na hili ni chanjo la kwanza ambayo mtoto hupewa anapozaliwa. Linasaidia kuepukana na magonjwa mbalimbali.

Hili ni dawa la chanjo ya polio na linaonekana kuwa bado ndani ya chupa yake dogo. Dawa hili hupeanwa na wauguzi au wahudumu wa hospitali, na ni muhimu ili kuepukana na ugonjwa wa polio ambao unaweza haribu mwili wote wa binadamu.

Dawa hili ni paracetamol yaani dawa linalotumika kupunguza joto mwilini na pia uchungu. Ni dawa linalopeanwa kwa njia ya mishipa na hutumika hospitalini.

Mhudumu huyu anamweka mtoto huyu rangi ya wino isiyofutika kwenye kucha yake ili kuashiria kwamba amepigwa chanjo. Huenda chanjo hii ni ya polio ambayo hupeanwa kwa watoto wa umri wa miaka sufuri hadi tano.

Haya ni mandhari ya hospitalini au kwenye kliniki, na mgonjwa huyu au mteja huyu anaonekana kuwa anapewa chanjo au dawa kupitia sindano. Mhudumu huyu amevaa glavu ili kujikinga.

Mtoto huyu mchanga ameshikwa na mama yake aliyevaa barakoa. Amekuja hospitalini ili apewe chanjo cha polio pengine. Muuguzi huyu amevaa glavu na nguo zake za rasmi ili kujikinga na magonjwa na uchafu.

Chumba hiki kubwa ni wodi ya watoto na wamama. Tunaona mama mmoja ameketi kwa kitanda akiongea na mhudumu mmoja hospitalini aliyevaa sare zake za rangi ya samawati. Mama huyu ana mtoto aliye mgonjwa na amelazwa hospitalini.

Kijana huyu aliyevaa barakoa anasimama mbele ya mfereji akijaribu kuosha mkono. Anafungua mfereji akijitayarisha kunawa mikono. Mfrereji hiyo imetengenezwa kwa kutumia tanki na paipu na ina mahali ya maji kutiririka.

Hapa ni hospitalini ama pale ambapo watoto wadogo wanalindwa. Tunaona mhudumu mmoja anamwangalia mtoto katika kitanda chake na kuta zinaonekana kuwa na katuni za kila aina kama vile Winny the poo .

Haya ni mandhari ya hospitalini na huenda mtoto huyu, aliyelazwa kwa kitanda, ameugua ugonjwa fulani au yuko hospitalini kwa matibabu. Muguzi anamshikilia mkono, pengine ili ampatie dawa kupitia mishipa yake.

Katika mandhari inayokaa ya darasa au mahali pa watoto kuchezea, tunaona watoto wanne na mlezi wao au mwalimu wao. Watoto hawa wanatumia rangi na karatasi ilikujiburudisha na kujifunza. Kuna wasichana watatu na mvulana mmoja.

Mwanamke huyu aliyevaa shati ya rangi ya nyekundu na sketi ya rangi ya nyeusi ameketi na kina mama hawa, kuwafunza kuhusu malezi ya watoto wao. Haya mafunzo ni muhimu ili watoto wakue na afya njema.

Hapa ni hospitalini na tunaona kina mama wakiwa wamewaleta watoto wao hospitalini. Huenda ni siku ya kliniki penye watoto hupimwa kilo zao na kama ni wakati wao, wanapewa chanjo.

Kwenye picha hii tunaona kalamu iliyo na wino isiyo futika kwa urahisi. Hutumika kuweka alama kwa watoto waliopigwa chanja pengine ya polio wakati wa dharura na maafa.

Mtoto huyu wa kike ameketi ili apigwe chanjo na mhudumu huyu. Chanjo hii ni muhimu ili kulinda afya ya watoto wanapokuwa. Chanjo hizi hupeanwa kutoka siku ya kuzaliwa kwa watoto hadi miaka tano.

Haya ni mandhari ya hospitalini na matibabu haya yanapewa kwa kupitia dawa ya mishipa. Muuguzi anamdunga mgonjwa huyu sindano. Huenda ni sindano ya chanjo anayopewa kwenye bega.

Haya ni mandhari ya matibabu na pengine hii ni kituo cha matibabu ambapo tunaona mama na muuguzi wakimsaidia mtoto mmoja kupanua kinywa ili apewe chanjo cha polio.

Hapa ni hospitalini, na ni kwenye kituo cha chanjo, tunaona wauguzi waliovaa nguo za rasmi tofauti tofauti, wakiwa wameketi wakiangalia vitabu na mmoja anatayarisha chanjo za watoto. Kuna mmama aliyevaa rinda ya buluu, ameketi na mwanawe wakingoja chanjo.

Picha hii inaonyesha mja akinawa mikono kwa njia ya ustadi . Amepaka sabuni kwenye mikono miwili na akaanza kuzisugua moja juu ya nyingine kisha atayakamua.

Hapa ni shuleni. Tunaona mwalimu mmoja na watoto wawili wakiovaa barakoa. Mwalimu anashikilia mfereji ili mwanafunzi huyo wa kiume aweze kunawa mikono. Huyu mwanafunzi wa kike amesimama nyuma yake akingoja ili hata naye anawe mikono.

Wanakandanda hawa wanaendelea na michezo yao ya kandanda lakini wamegongana watu watatu, wawili wa timu moja na mmoja wa timu hiyo ingine. Kuna mwana mchezo mmoja anayeonekana ameumia kwenye magoti na miguu. Atahitaji msaada wa kwanza.

Wanakandanda hawa wamegongana katika michezo ya kandanda. Mmoja wao aliyevaa soksi ya rangi ya nyekundu ameumia kwenye kifundo cha mguu. Atahitaji msaada wa kwanza. Baada ya hayo itabidi apelekwe hospitalini.

Mtu huyu wa mchezo anaonekana kuwa ameumia vibaya kwenye kichwa lake na anahitaji huduma ya kwanza ili asiendelee kuumia na apone kwa haraka. Pengine ako katika michezo ya kupigana au boxing .